Kuna baadhi ya magari yaliyowekwa hapa nje yanaonekana kuwa na waheshimiwa wakiwa wanahudhuria wanakijiji wa eneo fulani na kuna eneo hili limepandwa miti nzuri sana.

Mboga yamepangwa hasaa viazi, ndoma na viazi vitamu, yamewekwa katika mikebe ya vipimo huku yakiwa tayari kuuzwa, yakiwa sokoni na yakiongojea wateja.

Kuna baadhi ya watu wanashughulikia ukataji wa nyama katika buchari, kuna nyama zilizoning'inia, kuna nyama zilizokatika kwa sanduku na kuna baadhi ya watu wanaouza.